Mtungi was gesi ya rangi ya chungwa na mwingine wa kijivu pamoja na kizima moto cha rangi nyekundu, vyote vikiwa vimewekwa nyuma ya grill ya chuma ya kijani. Vifaa hivi vinaonekana kuwekwa sehemu ya jikoni au eneo la nje ya jengo kwa usalama. Kuta za jengo zinaonekana kuwa za matofali na kuna dirisha lililofungwa.

...kompyuta kilicho na kompyuta za mezani zilizopangwa mstari mmoja juu ya meza defu ya plastiki. Kila kompyuta ina monitor, kibodi na kipanya. Ukuta wa nyuma una ubao uliochakaa au wenye alama za maji na pengine kuna rundo za vitabu. Madhari inaonyesha madhira ya darasa au kituo cha mafunzo.

Faili au maboksi ya plastiki rafu hiyo imegawanywa katika sehemu ndogo ndogo la mraba na baadhi ya sehemu hizo zina mafaili ya rangi mbalimbali kama vile kijani, buluu, pinki na njano. Mbali ya mafaili yana spika juu yake na kuna karatasi moja nyeupe juu yake ya faili ya buluu.

Darasani uliowekwa kibandiko juu kilichoandikwa Form One R. Mlango huu una vipande vilivyochongwa mraba kwa muundo wa kupendeza na unaonekana kua wa muda mrefu lakini bado imara. Kushoto kuna kitasa cha kawaida cha kufungulia mlango. Hii ni dalili ya mazingira ya shule ambapo wanafunzi wa kidato cha kwanza darasa R husomea.

Taasisi la elimu linalojulikana kama Kenya Medical Training College Mombasa Campus. Jengo lina ma𝑛dhari ya kisasa yenye rangi nyeupe, nyekundu na ma𝑛jano na lina milango na madirisha yaliyopo na muundo wa. Gari jeupe limesimama mbele ya jengo hilo juu ya nyasi zilizokatwa vizuri.

...kinachoitwa, Health, Safety Manners, Readesr 2, Toleo la Tatu, jalanda lake lina rangi ya blue na kijani. Likiwa na picha za watoto watatu wakifanya shughuli mbalimbali kama tabasamu, kusalimiana na kula chakula. Kitabu kimewekwa juu ya dawati la bao.

Yenye rangi ya njano yanayopakwa katika uwanja wa shule. Ambayo yameandikwa, The Nyali School. Upande wa pembeni na yanaonekana kuwa ya shule hiyo ya kibinafsi. Uwanja huo una rangi ya udongo wa kahawia na kuna mlingoti wa kikapu katikati yake, unaoashiria uwepo wa uwanja wa michezo.

Mazingira katika chuo kikuu cha ufundi wa Mombasa Technical University of Mombasa lango hili ni la kuvutia lina muundo wa kipeke wa mviringo wenye mapambo ya kijani. Pembeni mwa lango kuna ukuta mweupe wenye maandishi ya jina chuo. Mandhari ya eneo hilo ni safi imezingirwa na miti ya kijani kibichi ikionyesha mazingira yenye utulivu

Tunaona mwanaspoti mmoja akiendesha baiskeli ya rangi ya kijani ya mwangaza barabarani. Amevaa mavazi ya michezo kuendesha baiskeli yenye rangi nyeusi yenye michoro pamoja na kofia ya usalama nyeupe na miwani anaonekana yuko katikati ya mazoezi au mashindano akiwa katika hali ya makini na mwili wake umeinama.

Mwanariadha akitua kwenye mchanga baada ya kuruka kwenye mchezo wa kuruka mbali. Mwanariadha huyu anaonekana akiwa katua kwa upande mmoja akiwa bado anasukumwa na kasi ya kuruka. Uwanja wa michezo unaonekana nyuma yake ukiwa na viti vya watazamaji hali inayodokeza kua tukio hili linaweza kua sehemu ya mashindano.

Mke mwenye tabasamu ameketi kwenye kiti cha mbao kilichowekwa mto mwekundu. Amekaa kwa kujiamini, amevaa koti jekundu la michezo lenye nembo ya Kenya, ana miguu bandia yote miwili na anashikilia mikongojo pembeni. Hii ni Asira Sururu Mohammed, mwanariadha mkenya wa Para Rowing . Maelezo chini ya picha yanaonyesha alizaliwa Aprili ishirini na tano.

Ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe ya kahawia na nguzo nyeupe. Kila ghorofa ina mlango mwekundu wa chuma na madirisha madogo ya vioo juu yake. Kuna baraza lenye uzio wa chuma mosi katika kila gorofa. Inatumika kama njia ya kupita. Mbele ya jengo kuna njia ya lami inayozunguka na bustani ndogo zenye nyasi za kijani.

Darasa moja lenye paa la rangi nyekundu na madirisha ya kijani kibichi. Jengo lina sehemu ya mbele yenye ukumbi uliofunikwa na kuna vitu vichache vikiwa vimewekwa chini ya ukumbi huo. Mbele ya jengo kuna uwanja pana wa nyasi ya kijani ambao unaonekana safi na vizuri kutunzwa.

Faili kadhaa vilivyopangwa juu ya kabati au rafu ya ukutani. Kuna faili za rangi tofauti ikiwemo na buluu, kijani, nyeusi, na nyekundu ambazo zimefungwa kwa mpangilio usio rasmi, baadhi zikiwa zimefungwa kwa mpira wa raba. Ukuta wa nyuma ni wa rangi ya krimu na unaonekana kuwa wa ndani wa ofisi.

Kwenye madawati ya mbao yaliyo na viti vilivyo ambatanishwa. Madawati yamepangwa kwa safu na upande wa nyuma kuna kompyuta kadha zilizowekwa juu ya meza pamoja na viti vifupi vya plastiki. Ukuta umechorwa rangi ya kijani kibichi na kuna pazia ya rangi ya machungwa.

Wanariadha wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa michezo wa mbele katikati anaonekana kuwa ni kipofu na anashikwa mkono na wanariadha wawili upande wa kushoto na kulia kama wanaongoza njia mwanariadha wa kulia amevaa sare ya Kenya.

Mshindani wa kuogelea akiwa ndani ya bwawa la kuogelea amevaa kofia ya kuogelea na miwani ya kuogelea shingoni. Anaonekana kushikilia ukingo wa bwawa kwa mkono mmoja pengine baada ya kumaliza mashindano. Pembeni kuna nembo ya Alliance na Speedo ambavyo ni chapa inayohusiana na mchezo.

Shule yenye maandishi makubwa ya rangi nyeusi yanayosomeka, Sacred Heart High School. Pembeni ya ukuta kuna bango dogo linaloonyesha kuwa shule hii iko chini ya Catholic Archdiocese of Mombasa. Pia kuna maandishi, No Posters kwenye ukuta. Mbele ya ukuta kuna mwanaume aliyevaa fulana na kaptura.

Bendera ulosimama katikati ya bustani yenye maua na nyasi iliolatwa vizuri. Nyuma ya mlingoti kuna miti ya kijani, tanki nyeusi ya kuhifadhi maji na kibao chenye maandishi, Fire Assembly Point. Mandhari inaonyesha eneo la taasisi kama shule au ofisi rasmi.